Watu wazima wakiwa wanapata elimu kutoka kwa mwalimu aliye simama katikati, anayetumia skrini iliyopo mbele yake akizungukwa na meza na viti ambapo vimekaliwa na watu wazima mezani kukiwa na chupa za maji, madaftari pamoja na kalamu.

Kundi la wanawake waliovaa mikufu ya shanga, cheni, hereni, huku wakipatiwa mafunzo ya ushonaji kwa kutumia cherehani ndogo.

Elimu ya watu wazima iyolewayo na mwalimu, aliyevaa koti jeupe, akiwa anawapa maelekezo watu hawa walioketi katika madawati wakiwa na madaftari pamoja na penseli.

Mteja akiwa amesimama kwenye korido, ya duka la vitabu vya aina mbalimbali, vikiwa vimepangiliwa kwenye rafu nyeupe kulingana na aina ya kitabu.

Mwalimu wa kike akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, wakiwa wamevalia sare za rangi ya zambarau na mashati ya njano, kwa kutumia chaki na ubao uliopo mbele yao.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi aliyejifunga ushungi kichwani, akifundisha somo la kingereza kwa kuandika ubaoni akitumia chaki.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, wakiwa wameketi kwenye madawati wamevalia sare za shule za rangi ya bluu pamoja na nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi yenye sakafu safi, nguzo za chuma zilizoshikilia bati, rangi nzuri nyeupe iliyopakwa ukutani, yakiwa na mlango na madirisha madogo.

Vitabu vingi vya hadithi na simulizi zenye picha za kuvutia, ili kuelimisha na kuburudisha wanafunzi wa shule za msingi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, ambao wamevaa sare nyeupe, wakiwa wameketi katika madawati.

Meza ya maabara iliyojaa chupa za glasi zenye vimiminika vya rangi tofauti, huku mwalimu wa shule ya sekondari akitiririsha kemikali katika bomba refu, huku akitazama kwa makini mabadiliko ya rangi.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevaa suti, akisimama mbele ya ubao na kutoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi katika madawati yao.

Wanafunzi wa kike waliopo katika maktaba ya shule ya sekondari, huku wakichagua vitabu vya aina mbalimbali vilivyopangwa katika rafu za chuma.

Maabara ya kisasa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya kisayansi, yenye meza kubwa na stuli refu, nafasi ya kutosha na madirisha makubwa.

Mwalimu akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu, amesimama ubaoni akifundisha kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula, unaotolewa katika elimu ya sekondari.

Mkufunzi akitoa elimu kwa watu wazima katika mandhari ya chuo, huku akiwa amesimama mbele na wanafunzi wameketi katika madawati.

Wanafunzi wa chuo wa rika na jinsia tofauti wakiwa wamevalia sare za bluu pamoja na nyeupe, wakimsikiliza mkufunzi anayewapa maelekezo kwa kutumia skrini iliyopo mbele yao.

Mkufunzi aliye simama mbele ya wanafunzi akitoa elimu ya watu wazima katika chuo kikuu akitumia kompyuta ya mezani, pamoja na ubao wa kisasa.

Mwalimu wa shule ya msingi amesimama mbele ya ubao, akiwafundisha wanafunzi walioketi katika madawati ya mbao, huku wamevaa sare ya shule hiyo.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume wakiwa darasani katika mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi.

Wanafunzi wakiwa darasani, wakifanya mafunzo ya vitendo ya ufundi wa utengenezaji wa vitu mbalimbali, ikiwemo simu ya mkononi.

Fundi akiwa amesimama pembeni ya meza kubwa iliyo na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kutengenezea vifaa vya kielektroniki ikiwa ni pamoja na, simu, redio, au luninga.

Wanafunzi wakiwa darasani wakipewa mafunzo ya ufundi kwa utengenezaji wa vitu mbalimbali kwa kutumia mbao, wakiwa wamevaa barakoa na kuchukua vipimo vya urefu katika mbao zilizopo juu ya meza kubwa.

Wanafunzi wakiwa wameketi darasani wakijifunza kwa vitendo ufundi wa simu za mkononi huku wakiwa na vifaa mbalimbali kama vile: simu mbovu na kifaa cha kupimia umeme.